Mgahawa wa kifahari, wenye viti vya mbao, huku ukiwa umepambwa na rangi nzuri za mataa yakiwakawaka kwa rangi tofautitofauti, kama bluu pamoja na nyekundu.

Gari ya kifahari ya aina ya Mistubishi lenye rangi ya fedha na matairi makubwa, lililoegeshwa ndani ya nyumba maalumu ya maegesheo ya magari yenye mwanga hafifu ambayo inazuia uonekanaji mzuri wa gari lote.

Mwanaume mtu mzima aliyevaa shati jekundu na suruali ya kahawia akijipatia huduma katika "ATM" maalumu ya maziwa akiwa tayari ameshaingiza pesa na kusubiria huduma aliyoiomba.

Watu wanaume watatu na mwanamke mmoja katika foleni kwenye "ATM" maalumu ya maziwa, wakingoja kila mtu kuhudumiwa na kujipatia maziwa kwa namna ambavyo anataka yeye.

Duka maalumu la uuzaji wa bidhaa ziitokanazo na maziwa kama vile mtindi na yogati, huku mtoto mdogo akijaribu kuchagua ni bidhaa gani ambayo anahItaji kwa ajili ya matumizi yake.

Muuza duka wa vitu vidogo vidogo akiwa anachuja maziwa kwa kutumia chujio, deli pamoja na jagi kwa ajili ya kiyauza na kuyaweka tayari kwa matumizi ya wateja wake.

'ATM' yenye rangi ya bluu inayotumia umeme ambayo ni maalumu kwa uuzaji wa maziwa freshi, huku ikionyesha sehemu maalumu ya kuwekea pesa na sehemu ya kupata maziwa kutokana na pesa uliyoiweka.

Katika maeneo ya uuzaji wa samani tofautitofauti kama vile vitanda, kuna kitanda ambacho ni kikubwa kizuri kilichotengenezwa kwa mchanganyiko wa mbao na chuma, kikiwa tayari kwaajili ya kuuzwa na kutangazwa.

Meza ya mbao iliyozungukwa na viti sita iliyotengenezwa kwa ubunifu na ustadi wa hali ya juu, huku ikioneshwa ni meza maalumu kwa ajili ya kujipatia chakula na viti vyake vizuri vilivyoundwa kwa mfumo wa kipekee.

Kitanda cha kifahari, kilichotengenezwa kwa mbao, cheupe, katika duka maalumu la kuuzia samani, kikiwa tayari kwa kuuzwa na kuwekewa godoro kama hali ya kukinakilisha kwaajili ya uuzaji.

Kitanda ndani ya chumba kikubwa. Kitanda hicho kilichotengenezwa juu na chini, kikiwa kina droo nzuri zilizowekwa kwenye ngazi kuonyesha ubunifu mkubwa na namna ya utunzaji wa nafasi katika vyumba.

Samani nzuri, zilizotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, kama vile; makochi na mito kwa ajili ya sebule ya kuketi, pamoja na viti na meza kwa ajili ya sebule ya kupatia chakula.

Duka la mfanyabiashara mdogo la mtaani, maarufu kama mangi; likiwa limejaa bidhaa huku muuzaji wake akiwa anatabasamu, kuonyesha namna ambavyo anaipenda biashara yake.

Vitunguu sokoni, vilivyopangwa katika, ujazo unaofanana wa ndoo tayari kwa kuuzwa. Huku mfanyabiashara akijaribu kukagua na kuangalia namna ambavyo, vitunguu vyake vimekuwa kwa ajili ya kuuza.

Sokoni katika soko la mbogamboga lililojaa nyanya, hoho, karoti, nyanya chungu pamoja na dagaa huku wauzaji wake wa kitabasamu, wakionyesha namna ambavyo wanaipenda biashara yao.

Wafanyabiashara wadogo wadogo sokoni, wanawake, baadhi wakiwa na watoto wao, wakiuza nyanya pamoja na mbogamboga, huku wengine wakijaribu kuandaa bidhaa hizo kwa ajili ya kuuzwa hapa.

Sokoni katika duka maalumu la vyombo, huku wanunuzi na wauzaji wakiangalia aina tofautitofauti ya vyombo kama vile machupa ya chai, mabirika, vikombe, pamoja na vihifadhio vyakula.

Jengo zuri la kisasa, la gorofa lenye madirisha ambayo yana mtindo wa aluminiumu huku waya za umeme zikiwa zimepita pembeni yake kuonyesha hapa ni mjini.

Eneo zuri lenye nyumba za kifahari za ghorofa zikiwa zimezungushiwa mageti makubwa ya kifahari, kuonyesha ni maeneo tulivu wanayoishi watu maalumu wenye kipato cha hali ya juu cha fedha.

Duka maalumu la viatu, lililo sheheni viatu vingi vilivyopangwa katika mpangilio wa mistari ndani, juu ya maboksi likionyesha ufahari wa viatu hivyo.

Duka la kifahari la uuzaji wa nguo likiwa linaonyesha asilimia arobaini ya ofa kwa wateja wake, likiuza mashati yenye mistari ya aina tofautitofauti, huku henga zikiwa zimetundika aina zingine za nguo.